Huyu ni mfugaji wa ng'ombe. Huyu ni mkamuaji wa ng'ombe. Amekamua ng'ombe ya kutosha na kuleta maziwa. Maziwa zilezile ndo bado anagawanya ili auze kwa bei tofauti.

Mama huyu anachuna matunda ya ndizi ambayo ilim ea kwa shamba.

Mwanamke huyu ambaye amesimama anatibu ng'ombe, na ng'ombbe hizi zimefungiwa hapa ndani haziwezi toka mpaka itolewe. Naye huyu anatumia masaa vizuri ili aitibu vizuri.

Wamama hawa ambaye wanatumia kitamaduni na kienyeji, wanapakua kitu ambaye ni nyeupe inafanana na maziwa ambayo inaezatumika kukula ugali kwa sahani ya kimila.

Huyu, huyu mhindi ambaye ni mfugaji ng'ombe, naona anasaidia ng'ombe kupata maji, kisha anadunga ng'ombe sindano, anapea ng'ombe maji, na anakamua ng'ombe.

Mkulima huyu ambaye ni mwanume amevaa kofia amefanya bidii sana ya kutosha , yakupanda hii miti ndizi. Ndizi hili imezaa matunda nzuri sana matunda ile imeiva ikabadilisha rangi .Huyu bado hakupeleka matunda soko lakini anafurahia.

Huyu naye ambaye amevaa nguo zinafanana na amebeba mtungi ambaye iko na dawa ndani anatibu ama anahudumia ng'ombe. Hii ng'ombe huwa imefungiwa na niyakukamua pekeyake si ya kukula.

Hii ni mmea ambao ina sifa kinzani humu nchini, mmea hii huitwa ndizi na inatoa matunda aina mbili, moja ya rangi manjano na ingine, mmea hii ina sifa nzuri sana.

Miti hii ambayo ina sifa nzuri sana humu nchini humea karibu kila mahali, haswaa hii miti hali yake si nzuri na inahitaji baridi sana na maji ili imee kila mahali. Mahali ni joto sana ambaye haina maji mingi haiwezi mea hivihivi.

Mfungaji ng'ombe huyu, mwanaume ambaye amevaa viatu nyeusi. Amefunga ng'ombe tofauti, nyeusi nyeupe, na kathalika, ambaye anaipea nyasi. Hizi ng'ombe zimefungwa hapa ndani na zinapewa nyasi hazitoki nje.

Hapa kuna ndama nne. Hawa ni watoto wang'ombe. Watoto wa ng'ombe huitwa ndama. Hizi mandama manne ambayo zimefungwa hapa zinangojea mama yao zitolewe ili wanyonye maziwa ama wanywe maziwa.

Kuna mmea ya ndizi nyingi sana hapa, hizi mmea zinatupatia ndizi vizuri sana ambaye inasaidia afya, haswa wale wako na ugonjwa ya saratani.

Shamba hii, inaonyesha hii shamba inamea mimea ya ndizi. Hii mimea, huleta matunda ambayo hutumika na wananchi vizuri sana.

Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo vizuri vizuri maridadimaridadi anakamua ng'ombe, anakamua na kupata maziwa, maziwa vizuri sana hayo zenye ziko na afya, maziwa kutoka ng'ombe bila kupelekwa kwingine ziko na afya mzuri sanaa.

Hii ni mmea mahindi, mahindi ni mmea bora ambayo ina sifa bora humu nchini, huwa inakulwa na watu kadhaa. Mimea hili matunda yake inasagwa na kutumiwa kutengeneza ugali.

Hapa ni shambani. Shambani lazima iwe na maji, ya mimea na mengineo na lazima kukua na mkulima wa kulima shamba hii isitoshe kuna mimea ambayo yanashika shambani humu nchini.

Mtu huyu ameshika matunda ya ndizi ambayo imeiva imebadilisha colour vizuri imetokea maridadi, iko tayari kukulwa. Matunda hii ina sifa nzuri sana humu nchini hutumiwa na wagonjwa wa macho.

Ng'ombe hizi wawili wanakunywa maji, ilhali wengine mmoja amekaa chini, mmoja anasimama. Zinaonyesha huyo mmoja anasimama, inaonyesha ya kwamba iko na maziwa na ni ng'ombe...

Daktari anafanya kazi, daktari huyu mmoja mwanaume ambaye amevaa nguo nyeupe ameweka picha ya rais mstaafu Uhuru Mwigai Kenyatta pale ukutani. Huyu daktari mmoja anafanya kazi ya kutafuta.

Mimea hii ambayo huwa inatumika sana humu nchini, mimea hii ambayo ikitoa matunda, matunda yake kama imesagwa ama imeiva hivyohivyo inakulwa. Matunda ambayo ina sifa nzuri sana humu nchini hukulwa na wakenya wengi sana.

Mwanaume huyu mmoja ambaye amevaa nguo nyeusi anakamua ng'ombe.Ng'ombe hii imetulia na kukamuliwa vizuri. Inatoa maziwa tele.Ng'ombe hii inakaa nikama imeshafunzwa Kila kitu Iko tayari...

Mmea ya ndizi ambaye ina sifa nzuri sana humu nchini, inaonyesha tunda hii ambayo ni rangi ya manjano nzuri sana, ni ya kukula, hukulwa na watu wengi haswaa watu wa Somali.

Ng'ombe hizi zinalishwa na nyasi zinapewa nyasi za kutosha na chakula ingine ambayo iko wa gunia ng'ombe hizi sina sifa kali humu nchini ng'ombe hizi sifa zao ni kutoa maziwa bora.

Kuna picha. Hii picha inaonesha eehh, ndizi. Hii ndizi imechunwa. Ni ka-- inakaa kama haijaiva bado. Ndizi hii, inaona-- inaonekana ni ndizi mzuri sana.

Mama huyu ni mama, ni wamama wawili wanauza ndizi, mimea ya ndizi, matunda, na wanauza matunda ya ndizi ambaye ni vizuri sana, ambaye imeiva vizuri, kwa bei vizuri, mmoja amevaa nyekundu na mwingine amevaa sare vizuri sana ile.

Matunda hii ya ndizi bado haijaiva. Imetolewa shambani ikiwa mingi sana. Inahitajiwa kupelekwa sokoni wakati ambaye imeiva ili watu wanunue na mkulima apate pesa. Ajisaidie kulipa karo ya shule.

Mama huyu anaanya kazi kwa mahali ya kusiaga mahindi na utengeneza ugali, maam huyu ambaye amevaa nyeupe anamwagia ugali kwa mashini ya kusaga mahindi.

Hapa kuna ng'ombe wa aina nyingi tofauti. Kuna ng'ombe nyeusi, nyeupe, nyeusi tititi na ng'ombe ambayo ina rangi yote mbili. Ng'ombe hizi zinakula nyasi.

Ng'ombe hii inakamuliwa na mashini. Mashini hii inatumia stima kukamua ng'ombe na kuweka maziwa vizuri.

Kuna mwanaume mmoja hapa ndani ambaye amevaa koti, mwanaume hii anaonekana yeye ni mtu wa kupeleka maziwa kutoka mahali imetoka kwa ng'ombe hadi kwa manyumba ambayo wateja wananunua maziwa . Maziwa hizi ni maziwa za ng'ombe.

Hii mmea ina sifa kizani humu nchini. Mmea hii utumika kila mahali. Mmea hii utumika nje na ndani wa nchi. Mmea hii ina matunda mazuri sana ambaye inatumika kila pahali.

Huyu ni mfungaji ng'ombe, mfungaji ng'ombe huyu anakamua ng'ombe, ana, ng'ombe inatoa maziwa mingi sana. Maziwa hizo anaenda kuuza kwa wengine ambao hawana ng'ombe lakini wanahitaji maziwa.

Hii ni mimea ya ndizi ambayo imemea vizuri ambayo iko na matunda mazuri mazuri zimemea. Kuna karatasi imefungiwa na mwenye alipanda, hiyo karatasi ni ya kuzuia, hiyo karatasi ni ya kuzuia wadudu.

Hii sinia ya kukulia ina vitu vimechanganyikiwa, kitu hiki kinakaa maziwa ambayo zimeoza, ilhali bado inafanana na ugali, na bado ilhali inafanana na muhindi ya kusiaga, hatujui ni nini.

Hii ni mtandao ya kusafiri ambaye inaitwa bodaboda. Mtandao hii ya kusafiri inabeba vyombo tofauti aina ya kubeba maziwa ambaye zingine ni kubwa kidogo na za katikati.

Mwanamke huyu ananunua maziwa ya ng'ombe. Huyu mwanamke amenunua maziwa jerikani mzima ambaye alimuuzia huyu mzungushaji ambaye anazungusha maziwa. Yeye anakamua, anazungusha anarudi na mtungi na pesa peke yake lakini maziwa anauzia wananchi.

Picha inaonyesha kuna watu wawili mama mmoja amebeba mtoto na amevaa koti nyekundu na mwingine ambaye ako na panga wanachuna matunda ya ndizi.

Hii ni shamba, shamba kubwa sana inaonyesha miti tofauti ya kwanza ni ndizi na zingine kidogo kidogo zimemea sahizi ndo zinaanza kuwa kubwa ni shamba mzuri sana.

Mama huyu anauza ndizi kwa bei nafuu. Ndizi hizi zimeiva sana, zimebadilisha rangi na hata zimeanza kukua nyeusi zingine. Ya kwamba ikikaa sana itaharibika na ioze na ikioza haiezi kulwa italeta ugonjwa.

Hapa ndio ng'ombe hudungwa na huoshwa. Wanaume wawili, mmoja anatiririkia maji yaani anaosha ng'ombe ilhali mwingine ansaidia kupaka sabuni, kuna ng'ombe ambaye ni.

Hapa ni shambani. Mmea mzuri sana ambao unajulikana kama ndizi ilipandwa kwa wingi. Mimea hii ilipandwa ikapandika vizuri, ilinyunyiziwa maji na iko na matunda mazuri.

Hapa kuna ngombe. Mangombe matatu yanakamuliwa na machine . machine hii inatumia stima na inakamua maziwa mingi.

Mtu wa shamba anavuna matunda ya mahindi ambayo amepanda mbeleni, sasa iko tayari kukulwa. Anavuna, matunda ya mahindi mzee.

Wamama hapa wamekusanyika vizuri sana. tunaona chakula ya kimila na kidestulia. Hapa kuna mahindi yana tofauti ambaye si mahindi ya kawaida naye kuna supu ya nyama ya mbuzi.

Hii ni so, hii ni soko ya mboga. Kuna mboga vizuri aina tofauti tofauti maridadi humu, ndizi ya aina mbili, ambaye zinafanana lakini zina rangi tofauti. Hizi ndizi zina rangi tofauti.

Huyu kijana anatunza matunda ya ndizi, amechuna ama amevuna matunda zake za ndizi, ili auze na apate pesa naye anasaidia wananchi wapate matunda nzuri ya ndizi.

Picha hii inaonyesha mwanume mmoja ambaye amevaa vizuri. Mwanaume huyu anachuna ama anavuna matunda ya mimea ya ndizi, kumaanisha huyu amefika shambani.

Huyu ametoa ndizi ganda ya juu. Amekula nusu anashika nusu. Hajakula nusu hiyo ingine ameibakisha. Kuna ndizi bado haijatolewa ganda ya juu na bado haijakulwa na kuna yenye anaikula already .

Picha hii inaonyesha mwanamke mmoja akichuna matunda ya ndizi. Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo nyeupe inaonekana anashughulikia hii kitu vizuri sana, ilhali hakuna mtu mwingine ambaye wanashughulikia hii kitu kama yeye.

Hii picha inaonyesha ng'ombe zimefungiwa. Ng'ombe hizi kuna zingine zinakaa zimekufa, kuna zingine zinakaa ziko hai na zimelala. Hatuwezi toanisha ni wagani wako hai na wagani wamekufa.

Hii ni mmea ya ndizi. Ndizi humea mahali tofauti nchini. Mmea hiki, ina sifa kubwa humu nchini, Watu ambaye wako na shida ya macho hukula matunda yake.